Hapa mwanamke anaonekana ambaye amevalia kabuti jeupe na barakoa mapuani. Anaonekana akimshughulikia mwanadada ambaye amelala chini huku amefungua mdomo wake. Pana bandiko ambalo limeandikwa free dental increasing access to dental and colgate .

Mandhari ya eneo hili inaonekana ikiwa ni ya kijijini, kuna wanawake watatu wanaonekana wakiwa wamekalia viti wakisubiri kitu, huku kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia nguo ya rangi nyekundu akiwa amelala chini na anaonekana akiwa na ujauzito huku mama mwingine ambaye amevalia nguo yenye rangi ya buluu anaonekana akimpapasa tumbo mama huyo mjamzito.

Hapa panaonyesha afisa wawili ambao wamesimama, karibu na jengo ambalo linaonekana likiwa limebomoka. Kuna trekta ambayo pia inaonekana ikijaribu kuchimbua jengo lililobomoka. Hali ya anga inaonekana ikiwa sawa kwani ni samawati.

Mandhari ya hapa yanaonekana yakiwa ni ya hospitalini, kuna kifaa cha teknolojia cha hospitalini kinachotumika. Kuna mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala na ako tayari kuingizwa kwenye kifaa hicho. Kuna daktari pia anayeonekana ambaye amevalia mavazi yake hospitalini yenye rangi ya kijani.

Mandhari ya hapa yanaonekana yakiwa ni ya hospitalini, kwani wauguzi wawili wanaonekana. Wote wawili wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa na vifaa vya kufunika vichwa. Mmoja anaonekana akiwa ameshika stetoskopu na akiwa amemshika muuguzi ambaye amelala kitandani. Mwingine anaonekana akiwa anafinya mashine inayotumika kumsaidia mgonjwa huyu.

Kuna mhudumu wa afya aliyevalia glovu, barakoa na mavazi ya kujikinga anaonekana akimkagua au kumpa sindano mtu mzima. Mtu anayepokea sindano amevaa barakoa na shati la mikono mirefu huku mkono wake wa kushoto ukiwa umefunuliwa kwa ajili ya chanjo hiyo.

Hapa tunawaona wanawake wawili ambapo wako katika chumba na wamekalia kitanda. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amevalia nguo yenye rangi ya buluu, akionekana kuwa ni mtu wa kutoa msaada fulani. Anaonekana akimpa mama aliye kando yake mawaidha. Kuna vitambaa na vitu vingi vinavyoonekana kwenye nyumba hii kama vile televisheni.

Mandhari ya hapa yanaonekana yakiwa ni ya hospitalini. Kuna mama ambaye anaonekana akiwa amemshikilia mtoto wake. Daktari pia anaonekana akiwa amevalia barakoa na nguo nyeupe. Anaonekana akimdunga mtoto huyo sindano ya chanjo.

Hapa panaonyesha mtoto aliyevalia nguo yenye rangi ya manjano na nyeusi. Mtoto huyo anaonekana akilia kwani anapewa chanjo na mtu ambaye amevalishwa glavu. Kuna mkono mwingine ambao unaonekana ukiwa umeshika mtoto huyu, ili asizuie kupewa chanjo hiyo.

Hapa ni eneo wazi ambapo watu wanaonekana wakitembea katika shughuli zao za kawaida. Kuna mwanadada mmoja ambaye anaonekana amesimama pembezoni na amevalia maski na glavu mkononi mwake. Mwanadada huyo amevalia nguo yenye rangi nyekundu na anaonekana akiwa amebeba kibeti. Watu wengine wamevalia pia wao mavazi ya kawaida wakitembea katika shughuli zao.

Hapa panaonyesha boxi iliyo ya rangi ya manjano, nyeupe na nyekundu. Boxi hiyo imeandikwa yellow fever vaccine live freeze-dried . Kuna chupa tano zinazotoka kwenye boxi hiyo zilizo na rangi ya manjano pia.

Hapa panaonyesha watu watatu, ambapo mmoja amekaa chini ndiye mgonjwa, anaonekana akiwa amevaa nguo ya suti. Mmoja anaonekana akiwa amevalia nguo ya samawati na glavu na mwingine akiwa amevalia nguo nyeupe. Aliyevalia glavu anaonekana akiangalia masikio ya mtu ambaye aliye chini.

Mandhari ya hapa yanaonekana yakiwa ya hospitalini ,ambapo kuna mama amevalia mavazi ya hospitalini na stetoskopu. Kuna mwili ambao pia unaonekana ukiwa umefunikwa kwa kitambaa nyekundu. Kuna vifaa vya hospitalini pia vinaonekana.

Hapa panaonyesha glesi ambayo ina maji, kuna pia boksi ambayo imeandikwa core supplements pack ambayo ni nyeupe. Kuna pia tableti ambazo zinaonekana zikiwa kwenye meza.

Mandhari ya sehemu hii inaonekana ikiwa ni ya hospitalini ambapo watu wawili wanaonekana. Moja wao anaonekana akiwa ni daktari na amevalia maski na nguo nyeupe. Aliye upande wa kulia anaonekana akiwa ni mtu na ameekelea uso wake kwenye kifaa cha kuangaliliwa macho.

Mtu anaonekana ananawa mikono kwenye mfereji . Amevaa barakoa ya samawati na shati ya manjano. Amebeba mkoba wa bluu, kando yake kuna wengine wanaonawa mikono. Wamevaa shati za rangi moja naye, chini yao kuna shimo ambazo zinapeleka maji yaliyotumika.

Tunaona chupa ndogo ambayo imeandikwa Yellow Fever . Ni chanjo, imeshikwa na vidole vilivyovalishwa glovu za rangi ya kijani. Nyuma yake, tunaona sindano.

Kuna watu wawili. Mmoja ni mwanaume, mmoja ni mwanamke. Mwanamke ameshikilia mwanaume. Wamelalia mkeka ambao una rangi mingi. Anaonekana kujinyoosha. Kando yao kuna kiti cha magurudumu na nyuma yao kukona mikongojo tofauti.

Tunaona mwanamke aliyevaa barakoa ya bluu amebeba mkoba. Mbele yake kuna mwanaume aliyevaa barakoa ya bluu anaangalia karatasi. Kando yao kuna mwanamke ambaye amejifunga kikoi. Nyuma yao wote kuna watu ambao wameketi kwa laini wanangoja.

Tunaona chupa tatu ya katikati ni nyeupe na kifuniko cheupe, upande wa kulia kuna chupa ya kahawia iliyo na kifuniko cheupe, upande wa kushoto kuna chupa ya kahawia iliyo na rangi ya majano.

Tunaona muuguzi ambaye ameinamisha kichwa. Amevaa sare yake ya rangi ya kijani. Shingoni ana kifaa cha kupima mdundo wa roho. Ameshika kitambaa ambacho kimefunika machela.

Naona mwanaume aliyevaa barakoa ya buluu na kabuti nyeupe, amevaa pia kofia ya buluu. Ameshika kisanduku kidogo cha rangi ya nyekundu, kando yake kuna chupa za rangi nyeusi na kando ya hizo chupa tunaona visanduku vingine vya rangi nyekundu.

Tunaona vijichupa vidogo vya chanjo vilivyoandikwa measles, mumps, rubella virus nyuma yake. Tunaona pia vijichupa vingine vidogo vilivyo na chanjo. Kando tunaona kuna vijichupa ambavyo vina vifuniko vya samawati na rangi ya machungwa. Upande huu mwingine tunaona mirija ya sindano ambayo haina chochote ndani.

Tunamuona mwanamke anayetabasamu amevaa nguo ya rangi ya kijani amemshika mtoto mchanga aliyefungwa na kitambaa cha rangi ya waridi, wamekalia kiti. Nyuma yake kuna ukuta wa samawati na chandarua cheupe.

Naona mwanamke aliyesimama, amevaa rinda refu, ameangalia mbele. Kando yake kuna mitungi mingi ambayo imewekwa kwenye laini. Nyuma yake pana mti na watu waliosimama.